Huu ni kituo cha umeme. Ni sehemu muhimu katika mfumo wa usambazaji wa umeme ambapo voteji ya juu hupokelewa kisha hupunguzwa hadi voteji ya chini , kabla ya usambazaji kwa watumiaji kupitia njia za usambazaji. Kituo hiki kina vifaa mbalimbali kama vile transfoma, swichi na voteji vingine vya kudhibiti na kulinda mtandao.

Hizi ni nguzo za umeme na nyaya za kusafirisha umeme zikipita kwenye mandhari ya mashamba kwenye mlima kwa umbali. Anga ni ya buluu na lina mawingu meupe kuashiria ni mchana. Kwa umbali, kuna vumbi kuashiria kuna gari inayotembea kwa umbali.

Huu ni kituo cha umeme kinacho juisha muundo mikubwa ya chuma na nyaya nyingi ya umeme zinazo pitisha umeme, kituo hichi kina onekana kuwa na vifaa vya kubadilisha umeme na nguzo za kusambaza kwa umeme. Zimepangwa kwa mpangilio katika mistari mirefu.

Huu ni kituo cha kusambaza umeme. Minara mirefu inayobeba nyaya za umeme za volteji ya juu, nyaya zinazosafirisha umeme kutoka nyanzo vya uzalishaji hadi vituo vya kupunguza umeme kama vile transfoma, swichi na vivunja mseso vinavyotumika kudhibiti na kusambaza umeme.

Huu ni mazingira yenye miti mingi na ukuta labda wa bustani wa nyumba. Watu wawili wanaonekana wakifanya kazi kwenye uguzo ndefu. Mmoja akiwa juu ya nguzo na mwingine chini. Nguzo inaonekana kuwa na vifaa fulani vya ujenzi au matengenezo.

Huu ni eneo la barabara lenye nguzo za umeme, Kuna gari chache iliyoekeshwa kando ya barabara na watu wawili wanatembea, nguzo za umeme ina waya nyingi na kuna pango kubwa karibu nao, mtu mmoja anaonekana kupanda ngazi karibu na nguzo ya umeme labda kufanya kazi ya matengenezo

Huu ni miundo mbalimbali ya chuma inayotumika kusambaza na kutiliki umeme ikiwemo nguzo na waya za umeme. Kuna bango refu lenye nembo na kiundolimbiu ya Kenya Power likionyesha uwepo wa kampuni hio katika eneo hilo. Eneo linaonekana kuwa na kokoto chini na uzio likionea usalama na mpangilio wa kituo hicho.

Hawa ni mafundi wa umeme wakifanya kazi kwenye nguzo za umeme. Nguzo hizo zina nyaya nyingi za umeme na kuna ngazi ndefu iliyoegemea nguzo moja ambapo moja ya mafundi amepanda. Wanafanya kazi karibu na jengo refu na pia kuna basi barabarani.

Kinaonyesha kituo cha umeme. Kituo hiki kina transfoma kubwa na miundo ya chuma. Kuna watu wachache wanaofanya kazi kwenye kituo hicho. Kituo hicho umeme ni muhimu kwa kusambaza umeme katika eneo hilo.

Huu ni mabomba mawili makubwa ya buluu yanayobeba maji, yaliyoonyeshwa juu ya daraja au muundo unaovuka mfereji au mto. Mabomba haya yamefungwa vizuri na viunganishi vya buluu inayoonekana wazi. Maji safi yanaonekana yakitiririka chini ya muundo huo. Mazingira yanaonyesha mimea na ardhi kavu kando ya mfereji wa maji.

Huyu ni twiga mrefu akisimama kwenye mazingira ya asili labda savana au shambani na miti yao vichaka nyuma yake. Inaonekana wakati wa mchana na anga linaonekana wazi au lina mawingu kidogo. Twiga huyu anaonekana kuwa twiga wa Kaskazini pia anajulikana kama twiga wa Maasai au twiga wa Afrik Kusini.

Huu ni shughuli za ujenzi au ukarabati wa bomba kubwa la maji au gesi. wafanyi kazi kadhaa wanaonekana wakifanya kazi kwenye bomba hilo. Huku mashine nzito za ujenzi zikionekana nyuma yao. zikionyesha mazingira ya ujenzi ya matengenezo makubwa.

Huyu ni mnyama aina ya kifaru mkubwa wa nchi kavu. Anajulikana kwa pembe zake moja au mbili zinazotoka puani. Mara nyingi hupatikana kwa maeneo la wazi kama savana na msitu hasa bara la Afrika na Asia.

Huyu ni twiga akichungulia juu ya uzio wa mbao labda katika kituo cha twiga jijini Nairobi. Twiga huyu anaonekana karibu na ana uwezekano wa kulishwa au kuangalia na watu.

Hawa ni kundi la Punda milia wakinywa majikutoka kwenye chanzo cha maji labda mtoni , inawaonyesha wakinywa maji jambo muhimu kwa maisha yao hasa katika maeneo kame wako karibu na maji au kuashiria ni eneo lenye mimea au nyasi wanazozikula.

Huu ni kundi la watu, baadhi wakiwa wamevalia sare ya kazi wakishughulikia rundo kubwa la taka au uchafu. Wanaonekana wakifanya kazi ya kusafisha au kupanga taka katika eneo inalofanana na makazi duni au soko la wazi.

Huu ni mazingira yaliyo chafuliwa sana labda katika makazi duni. Katikati yake kuna mkondo mdogo wa maji unaopita katikati ya rundo kubwa la taka taka na uchafu wa kila aina nyuma ya mkondo huu kuna majengo yaliyo jengwa kwa njia isiyo rasmi yakionyesha hali ya makazi duni.

Hawa ni watoto kadhaa wamekaa chini wakila chakula kutoka kwenye sahani. Wamejipanga kwa safu mbili na kila mmoja ana sahani yake ya chakula mbele yake. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ukuta wa buluu uliopauka.

Huyu ni mwanaume amesimama nje, akishikilia kiumbe kinachoonekana kama mjusi mkubwa au mamba mdogo. Amevaa shati la mikono mifupi na suruali ya jeans na anaonekana kuwa amevaa mkoba mkononi. Mandhari ya nyuma yana mimea na miamba na kuna njia ya udongo au changarawe anaposimama.

Huyu ni twiga akikaribia uzio namtu amesimama karibu na uzio huo. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa msitu au eneo lenye miti mini na kuna wanya wengine wachache wakionekana kwa umbali.

Huyu ni twiga mdogo amesimama kwenye eneo lenye nyasi na vichaka. Twiga huyu ana madoadoa ya kahawia na meupe na anaonekana kuwa katika mazingira ya asili labda hifadhi ya wanyama pori au Savana.

Huyu ni nyati, akiwa ndani ya maji labda akinywa au akipunguza joto. Nyati huyu anaonekana kuwa na pembe kubwa zilizojipinda. Nyuma yake kuna ardhi yenye mimea na bingu kuna mawingu.

Huu ni eneo chafu lenye maji machafu au mtaro uliojaa uchafu na taka. Kuna miamba na udongo kando ya maji na mabomba makubwa yanaonekana kwa umbali upande wa kulia. Pia kuna majengo na huenda magari kwa umbali nyuma.

Huu ni eneo la ujenzi, pengine mradi wa maji au maji taka. Kuna mfereji uliochimbwa ardhini na ndani yake na mabomba yanayowekwa tayari yamewekwa. Hii inaashiria kazi ya upanuzi au ukarabati wa miundombinu ya maji au maji taka.

Huu ni mandhari ya mtaa yenye majengo yanayoonekana kama maduka au nyumba na watu kadhaa wakiwa nje. Kuna maandishi yanayoonekana kwenye ishara upande wa kulia, yakiwemo pee na nne, sufuri, sufuri, tisa ridhi.

Huu ni tingatinga kubwa likichimba udongo au tope katika eneo linaonekana kama makazi duni au mtaa wa mabanda. Kuna mtu amevaa kofia ngumu ya ujenzi mbele akitazama shungli hiyo. Anga ni ya buluu na iko na mawingu machache.

Maabara ya kisasa, labda maabara ya matibabu. Wataalamu wawili mwanamke na mwanamume wamevaa makoti meupe ya maabara na wanashughulikia na vifaa mbalimbali vya kisayansi. Mwanamke anaonekana akitumia kifaa kikubwa cha kupimia au kuchuja huku mwanamume akiwa ameshika chupa ya kemikali au kuikuza kwa makini.

Huyu ni mwanamke ameketi kwenye benji la mbao. Amevaa nguo nyepesi zenye rangi ya dhahabu na koti cheupe lenye michoro. Amefuka miguu na anaonekana kutabasamu. Kwenye benji karibu naye, kuna blanketi la rangi ya blue na kijani. Chupa ya maji na vitu vingine vinavyoonekana kuwa chakula au vinywaji.

Hili ni eneo la jengo lililoporomoka au daraja lililoharibika likiwa limeanguka na sehemu zake kuonekana zimetawanyika karibu na maji na rangi ya kahawia yanayoashiria mafuriko au mto wenye matope. Watu wengi wamekusanyika karibu na eneo hilo la tukio. Wengine wamesimama kwenye kingo na wengine wakiwa karibu na mabaki ya muundo huo.

Huu ni mto unaonekana ukiwa mchafu sana ukiwa na takataka nyingi zimetupwa kwenye kingo zake na ndani ya maji. Wani zote mbili za mto zimejaa uchafu na maji yanaonekana kuwa meusi na yasiyo safi.

Hawa ni kundi la mbuni wakilisha kwenye nyasi wazi labda katika hifadhi ya kitaifa. Nyuma yao kuna mandhari ya jiji yenye majengo marefu ikionyesha tofauti kati ya wanyamapori na maisha ya mjini. Mbuni hao wanaonekana wakishughulisha na shughuli zao za kawaida.

Hawa ni kundi la watu wakisafisha mto uliochafuliwa sana, inaonekana kuwa mto wa Nairobi. Watu hao wamevaa nguo za kujikinga na kadhaa yao wanaonekana kutumia zana kama vile majembe kusafisha uchafu na takataka kutoka majini.

Hili ni eneo lenye mazingira machafu na yasiyo pendeza, yanayoashiria makazi duni au mtaa wa mabanda. Kuna rundo kubwa la takataka na uchafu, na pia kuna maji machafu yanayotiririka, labda mkondo wa maji uliochafuliwa.

Hawa ni kundi la tembo, wakiwemo tembo wawili wakubwa na ndama wawili wadogo. Mmoja wao akiwa katikati ya tembo wakubwa kanakamba analindwa. Tembo hawa wanaonekana kuwa katika mazingira ya asili labda mbuga za wanyama.

Hawa ni vifaru wawili wakiwa mbele ya mandhari ya jiji. Hii ni sifa bainifu ya hifadhi ya kitaifa ya Nairobi ambayo inajulikana kwa kuhifadhi pekee ya wanyamapori iliyo karibu na mji mkuu.

Huyu ni mtu ambaye anakusanya maji kutoka kwenye chanzo cha asili labda kijito au chemichemi akitumia ndoo anaonekana akichota maji kutoka sehemu yenye miapa na mimea inaweza kua wakiashiria shughuli za kila siku za kupata maji.

Hawa ni watu wawili, mwanamke na mwanaume , wakisimama karibu na rundo kubwa la takataka au uchafu. Unaonekana kuwa umekusanywa kwa ajili ya usafirishaji au kuchakata. Mwanaume amevaa koti la usalama lenye rangi ya manjano na kijani na buti za kijani.

Huu ni kumbi mkubwa wenye viti vya watazamaji vilivyo pangwa kwa safu, likizunguka eneo la kati lenye sakafu ya mbao. Katikati ya sakafu hiyo, kuna watu kadhaa wakiwa wamevalia nguo zinazofanana, wakionekana kufanya maonyesho ya sarakasi au maonyesho ya viungo. Huku mmoja wao, akionekana kubeba wengine juu yake.

Hawa ni kundi la watu, baadhi ya nao wakiwa wamevaa fulana ya kijani kibichi yenye mistari nyeupe, na nebo wakishikilia miche midogo ya miti. Wanaonekana kua katika eneo la wazi, labda kwa kujiandaa kupanda miti au wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti.

Hawa ni kundi la watoto na mtu mzima wakiwa wamekaa chini labda wakila chakula. Mtoto mmoja katikati anaonekana akishika sahani yenye chakula mbele yake huku wengine wakiwa wamemzunguka. mandhari inaonekana kuwa ya nje au eneo lisilo rasmi.

Huu ni bustani ya arboretum , mahali pazuri pa asili katika jiji. Ni bustani kubwa lenye miti mingi. Arboretum hii ina njia za kutembea zilizofunikwa na miti, maeneo ya kupumzika na kufanya picnic na pia ni makazi ya aina nyingi za ndege na wanyama kama vile tumbili.

Huyu ni ndege mzuri wa rangi ya kijani kibichi na mabawa, mkia na taji ya rangi ya blue iliyokolea. Unapatikana nchini Kenya, Tanzania na Uganda hasa katika msitu ya mlima. Ana tabia ya kurukaruka kwenye miti na kuruka mara kwa mara kwa kutumia mabawa yake kwa muda mfupi na kisha kuteleza kwa muda mrefu.

Huyu ni punadamlia aliyesimama katikati ya nyasi ndefu na vichaka. Nyuma yake kuna miti na anga la buluu hafifu. Pundamlia huyu ana milia mieusi au mieupe na anaonekana kutazama moja kwa moja mbele.

Huu ni sehemu ya barabara kuu ya Nairobi ambayo ina barabara ya ushuru inayounganisha uwanja wa ndege wa kimataifa. Kuwa na nguzo na miundo ya juu inaunga mkono barabara hiyo huku magari yakionekana yakipita chini yake. Barabara inajulikana kwa kupunguza msongamano wa magari na kuboresha usafiri jiji.

Huu ni mfugo hasa kondoo na labda mbuzi, na ng'ombe wachache wakichungwa katika eneo la wazi au malisho yenye ukame. Anga ni ya bluu, mawingu ni ya nyeupe huku ikiashiria ni mchana.

Huu ni mti wa acacia unaojulikana pia kama mti wa mwavuli. Umesimama pekeake katikati ya eneo la wazi lenye nyasi kavu, linaofanana na Savanna. Anga ni la blue , na lina mawingu meupe yaliyotawanyika. Mandhari inaonekana kua ya kiasili.

Huyo ni mtu ambaye anaonekana kuwa mfanyakazi wa usafi. Amevaa kofia ngumu ya usalama na glavu za mikononi. Anakusanya takataka nyingi kutoka kwenye mkondo wa maji ya kikawaida yaliyosheheni uchafu. Anaonekana akitumia mfuko mkubwa kukusanyia masalia na mabaki ya taka na uchafu.

Hili ni uhifadhi wa mazingira na usimamizi, inaonyesha mwanaume akiwa ameshika kitambaa mbele ya kifaru. Mwanaume huyu anaonekana akikimbia na kifaru yuko nyuma yake. Mandhari ni ya wazi na inaweza kuwa savanna.

Huu ni mandhari ya barabarani yenye miti mikubwa, mabango mawili yaliyowekwa kwenye nguzo na basi la abiria. Kwenye bango kuna namba thelathini kubwa na maandishi mengine. Bango jingine lina picha ya ndege na maandishi ya matangazo. Chini ya bango kuna watu kadhaa wakiwa barabarani.

Huu ni handang au daraja la chini ambalo magari na watu wanaezapita. Kuna watu wawili wanaotembea karibu na handangi hilo, mmoja akitembea kuelekea ndani ya handangi na mwingine akitembea kuelekea nje. Upande wa kushoto kuna sehemu ya gari jeupe. Juu ya handangi kuna muundo wa zege na sehemu za manjano.

Huu ni makutano ya barabara yenye taa za kuongoza magari na mnara wa mawasiliano pia kuna jengo kubwa la zamani nyuma na basi likipita barabarani. Chini kuna mabango yenye maandishi Tecno kumaainisha aina simu ya rununu.

Huu ni barabara wenye magari, ikiwemo basi na lori na daraja la waenda miguu au njia panda ya magari juu ya barabara. Kuna majengo na miti kwa umbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Huu ni barabara yenye shughuli nyingi labda katika jiji. Kuna mabasi kadhaa barabarani likiwemo basi jekundu lililo karibu na lenye mistari ya Chevron nyuma. Watu wanatembea kando ya barabara na pia kuna majengo marefu na miti upande zote mbili za barabara.

Huu ni mandhari ya barabarani yenye shughuli nyingi. Upande wa kulia kuna jengo refu la ghorofa nyingi ikionyesha usanifu wa mjini. Kuna mabasi kadhaa ikiwemo daladala na lori ndogo jeupe ikiwa limeegeshwa upande wa kushoto. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea barabarani wakionyesha shughuli zake kila siku za mjini.

Hawa ni kundi la watu. Wamesimama karibu na basi ndogo au gari la abiria ambalo linaweza kuwa matatu katikati ya jiji. Wanaume kadhaa wamekusanyika karibu na upande wa gari hilo. Kuna moja akiwa ameketi kwenye kiti au kinyesi upande wa kushoto.

Hili ni eneo la barabara lenye shughuli nyingi labda sokoni au karibu na kituo cha mabasi ambapo kuna watu wakitembea na basi ndogo la abiria lenye rangi nyingi limeegeshwa kando ya barabara.

Huu ni barabara yenye shughuli nyingi, inaonekana kuwa katika jiji. Kuna basi la abiria likiwa limeegeshwa au likisongea mbele barabarani na majengo marefu yanaonekana nyuma yake. Pia kuna watu wanaotembea kando ya barabara na miti mikubwa inaonekana upande wa kushoto.

Huu ni mandhari ya barabarani yenye majengo marefu na magari. Upande wa kushoto kuna basi jekundu lenye maandishi Embassava na Isuzu. Kulia kuna magari madogo aina ya vani yanayoonekana kama matatu na moja lina nambari ya usajili.

Hili ni basi la abiria lililopakwa rangi ya bule na nyeupe, likiwa limeandikwa Money Park . Basi hili linaonekana likiwa barabarani na kuna watu wengi waliokusanyika karibu nalo, wengi wakiwa wamesimama na wengine wakitembea.

Hili ni basi la City Hoppa ambalo ni maarufu ya usafiri wa umma. Basi hili lina rangi ya kijani na nyeupe na lina nambari ya tisa mbili mbili mbele likiwa na chapa ya City Hoppa na nambari ya usajili KBD 8205. Basi jingine la buluu linaonekana nyuma yake.

Hili mandhari ya barabara enye shuguli nyingi. Kuna basi ndogo maarufu kama matatu likiwa limepambwa kwa mchoro ya kuvutia na rangi ya buluu ikionyesha utamaduni maarufu ya usafiri wa umma mjini. Watu wanatembea kando ya barabara huku majengo yakionekana nyuma.

Hili ni eneo la barabara, lenye watu kadhaa na basi, watu wamesimama karibu na basi llilopakwa rangi mbalimbali. Basi hiyo inaonekana kuwa matatu, aina ya usafiri ya umma, unaotumika sana nchini. Eneo linaonekana kuwa la mjini, au mji mdogo.

Hawa ni watu wakiwa karibu na basi la kijani kibichi. Kuna bango lenye nambari 46 na 60, likionekana wazi pamoja na maandishi mengine yasiosomeka vizuri. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo.

Hili ni maandari ya barabara enye shughuli nyingi. Kituo cha mafuta ya Total kinaonekana wazi. Kuna matatu kadhaa yaliosimama na watu wamesimama karibu nayo au wakitembea. Mbele kuna mtu ameketi kwenye pikipiki akiwa ameshikilia miavuli.

Hili ni matatu au gari la usafiri wa umma likiwa limeegeshwa barabarani na abiria wakiingia au kutoka. Juu ya matatu kuna mizigo ikiwemo maboksi ya buluu, na rundo la vijiti au makobo. Pia kuna bango yenye maandishi. Chini ya kioo cha mbele kuna nembo yenye maandishi KOKU. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na gari hilo.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na watu wengi, mabasi yaliyosimama au yakitembea poleole na pikipiki. Majengo marefu yanaonekana nyuma na kuna ishara za barabarani na nguzo za taa. Inaonekana kama ni eneo la mjini lenye msongamano wa magari na watu.

Hili ni barabara lenye shughuli nyingi mjini ikiwa na magari mengi yakiwemo basi na magari madogo. Kuna watu wengi wanaotemeba kando ya barabara na pia katikati ya magari. Majengo marefu yanaonekana pande zote za barabara kuashiria mazingira ya mjini.

Hili ni basi jeupe la Isuzu lenye namba ya usajili KDL 127K, likiwa limeegeshwa kando ya barabara ,katika mazingira ya jiji . Kuna watu kadhaa wakitembea karibu na basi, na majengo yanaonekana kwa nyuma.

Hawa ni kikundi cha watu wakiwa karibu na mabasi wa mawili au matatu ambayo yanaonekana kuwa magari ya usafiri wa umma. Labda yakiwa yameegeshwa barabarani au kwenye kituo cha mabasi. Watu wengi wanaonekana wakitembea au kusimama karibu na magari hayo na mandhari inaonyesha mazingira ya mjini.

Huu ni barabara kuu yenye njia nyingi ikiwa na magari mbalimbali kama vile mabasi, magari madogo na pikipiki. Majengo marefu yanaonekana nyuma ya barabara. Kuna magari yakiendeshwa pande zote mbili za barabara na baadhi ya watu wanaonekana wakitembea kando ya hiyo barabara.

Basi la huduma ya umma ambalo linaonekana kuwa la kenya bus, kutokana na nembo. Basi lina rangi ya bluu na lina nambari ya sufuri ine tano mbele. Kuna watu wanaotembea kando ya barabara karibu na basi hilo.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi. Likiwa na mabasi ya abiria ambalo linaonekana kuwa matatu, likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Kuna watu kadhaa wakiwa wanasonga mbele barabarani na wengie wamesimama karibu na basi.

Huu ni barabara yenye shughuli nyingi. Inaonekana kuwa katika eneo la mjini. Kituo kikuu ni basi la abiria ambalo lina rangi ya buluu na njano. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na basi wengine wakiwa wamevalia nguo nyeupe.

Hili ni barabara kuu yenye njia nyingi ikiwa na magari machache yanaonekana barabarani. Kuna alama za barabarani zilizowekwa juu ya barabara, zikionyesha maelekezo au majina ya sehemu mbalimbali. Majengo marefu yanaonekana upande wa kushoto wa barabara na miti na mimea mingi inaonekana kando ya barabara na nyuma ya majengo.

Huu ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari mengi kama vile mabasi, malori na magari madogo yakisafiri pande zote mbili. Kuna majengo marefu kando ya barabara na baadhi ya watu wanaonekana wakisimama au kutembea kando ya barabara.

Hizi ni matatu mbili nyeupe zilizoegeshwa kando ya barabara. Matatu hizi zina mistari ya njano kando yake. Kwenye matatu ya kulia, kuna maandishi yanayosomeka piva na Mombasa nyuma ya matatu hizi. Kuna majengo yenye mabango mbalimbali yakiwemo dili.

Mtu anaye tembea kuelekea basi la abiria. Basi hilo lina rangi ya bluu na nyeupe. Inaonekana upande wa mbele wa basi. Mtu huyo amevaa koti jeusi na anaonekana kuingia au kupanda basi hilo.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi, iliyojaa magari na watu. Kuna mabasi kadhaa, mojawapo likiwa na neno Royal limeandikwa pembeni. Na pia kuna magari madogo na matatu. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara au wakivuka barabara.

Hili ni mandhari ya barabarani yenye mabasi mawili ya rangi ya blue na watu. Basi lililo katikati lina bango lenye maandishi ya kiingereza, yanayosomeka lopio. Kuna watu wanaotembea karibu na mabasi haya, na majengo yanaonekana kwa umbali.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi, inaonekana kuwa katika mji. Kuna majengo marefu, baadhi yakiwa na ghorofa nyingi. Barabarani kuna magari madogo ya abiria, yanayoonekana kuwa matatu na watu wengi wanasubiri au wanatembea karibu na matatu hizo.

Hili ni lori enye rangi ya samawati na majungwa likiwa limeegeswa barabarani kuna kundi la watu wengi wamesimama karibu na lori, karibu na uso wa jensi wa rangi ya kijani. Mtu mwingine amesimama mbali kidogo upande wa kushoto wa lori ikitasama mbali.

Huu ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari mengi kama vile malori na magari madogo . Kuna watu wanaotembea kando ya barabara nyuma ya barabara kuna majengo na miti mingi ikionyesha mazingira ya mjini au mji mkubwa.

Huu ni mandhari ya mtaani yenye magari kadhaa iliyosimama au yakitembea polepole. Kuna mabasi madogo ya abiria yanayofanana na matatu yakiwa yameegeshwa au yasubiri abiria. Nyuma ya magari kuna majengo ya makaazi yaliyojengwa kwenye kilima na eneo lenye mwiniko.

Hili ni basi la abiria lenye rangi ya kijani na njano likiwa limeegeshwa barabarani. Mbele ya basi hilo kuna mtu amesimama akishika bango kubwa lenye namba arubaini na maandishi mengine yasiyosomeka vizuri. Nyuma ya basi hili kuna mabasi mengine yanayosimama na watu wachache wanaonekana wamesimama au wanatembea karibu na mabasi hayo.

Hili ni basi la abiria la kampuni ya metro likiwa limeegeshwa barabarani au likipita. Kwenye basi hilo kuna maandishi ya metro na namba ya kumi na moja mbele. Kuna watu kadhaa wakiwa karibu na basi hilo baadhi yao wakiwa wamesimama na wengine wakitembea.

Hili ni usafiri la uma linaonyesha barabara yenye magari mengi na daraja la kuvukia watu. Daraja hili linaonekana kuwa la kisasa na lina rangi ya kijani. Magari yanayoendeshwa katika pande zote za barabara, kuna miti na majengo upande wa pili wa barabara.

Hili ni usafiri wa uma. Inaonyesha mtaa wa biashara na magari ya abiria ya maarufu kama matatu, yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Majengo ya biashara yanaonekana na matangazo kadhaa yanatangazwa biashara tofauti.

Hawa ni kundi la watu wamesimama nje na mwanamke mmoja akiwa amejiegemea kwenye chombo kikibwa cha manjano karibu na ndoo nyeupe. Watu wengine wamesimama nyuma na miguu ya mtu mmoja na tripo ya kamera inaonekana upande wa kushoto.

Hii ni tangi la maji lililosimama juu ya nguzo ndefu ikizungukwa na miti na mimea mingine, chini ya anga la buluu na mawingu machache. Tangi lenyewe linaonekana kuwa ya zamani.

Huu ni rundo la mabomba makubwa yanayoonekana kuwa ya saruji au chuma, yaliyopangwa nje. Mabomba haya yamewekwa juu ya ardhi. Baadhi yakiwa yamelala na mengine yakiwa yameegemea na yanaonekana kuwa yametumika au yamehifadhiwa kwa matumizi ya baadaye.

Hili ni lori kubwa la mzigo lenye rangi kijani kibichi na nyeupe likiwa limebeba mizigo mingi. Mizigo hiyo inaonekana kuwa imefungwa na imefunikwa. Kuna watu wawili karibu na lori, mmoja amesimama karibu na gurudumu la mbele upande wa kushoto wa kulia na mwingine anaonekana kulala juu ya mizigo iliyopangwa nyuma ya lori.

Huu ni rundo la mabomba meusi makubwa ambayo yanaweza kuwa mabomba ya maji au umwagiliaji. Mabomba haya yanaonekana kuwa ya plastiki labda ya aina ya PVC ambayo hutumika sana kwa usafirishaji maji chini wa ardhi au kwa mradi ya umwagiliaji kwa sababu ya imara na uwezo wake wa kuzidi kutu na uharibifu.

Huu ni safu ya mabomba ya maji yaliyopangwa nje. Yanaonekana kuwa yanaunganishwa na maji. Kila bomba kina pini wa kufungua na kufungulia maji na baadhi yana viunganishi vya hosi.

Hili ni tanki lamaji la zamani lililoinuliwa lililojengwa juu ya nguzolikiwa limezungukwa na miti mirefu chini ya anga la buluu. Tanki linaonekana kuwa katika hali ya uchakavu huku sehemu za zege zikiwa zimetoka na kuwacha nundu za chuma zilizoacha kutu.

Huu ni hori la maji lenye maji ya kimiminika kutoka kwenye bomba lililounganishwa kwenye ukuta au chanzo cha maji ,hori hilo linaonekana kujengwa kwa mawe au jenzi nyingine ngumu na limejaa maji yanayotiririka na kutengeneza mapovu madogo juu ya uso wa maji.

Huu ni mlango wa duka unaoonekana kuwa uuzaji wa maji yaliyosafishwa au mfumo wa maji. Kwenye dirisha la duka kuna maandishi yanayosomeka purified water .Kuna mabango ya matangazo yaliyobandikwa kwenye kuta na madirisha ya duka.

Huu ni mandhari ya jiji au mji, ikiwa na majengo kadhaa chini ya anga la bluu. Katika sehemu ya mbele kuna ukuta au kizuizi kikubwa. Nyuma yake kuna majengo ya gorofa baadhi yao yakiwa yamejengwa kwa sariju na mengine zikiwa na paa za bluu.

Hii ni eneo la ujenzi au mradi wa muundo mbinu labda wa maji ama mabomba. Kuna mtaro uliochimbwa ardhini na mabomba mawili meupe yanayopita ndani ya mtaro huo. Maji machafu yanaokena yakitirikia chini ya mabomba hayo.

Huu ni lori lililobeba mizigo mingi, likiwa limeegesha kando la jengo refu. Hili ni jengo la ghorofa, lenye ghorofa mingi, likiwa na roshani mbele.

Hii ni barabara ya fumbi lenye mashimo na sehemu zilizoharibika, inaonekana kuwa barabara ya mtaani, ukiwa na nyumba au vipanda kando na pikipiki iliyoegezwa kando ya barabara. Pia kuna watu wawili waliosimama mbele kidogo kwenye barabara hili.

Huu ni eneo lenye maji machafu au tope, labda shimo au dimbwi ndogo. Kuna bomba la rangi ya bluu au kijivu, lililolala juu ya maji. Na pia kuna vipande vya mbao, vinavozama kiasi ndani ya maji hayo. Inaonekana kama mazingira ya nje, labda karibu na eneo la ujenzi au mahali penye maji yaliyotuama.

Hili ni ukavu wa maji na usimamizi wa taka, inaonyesha bomba lililolazwa ardhini. Bomba hili linaweza kua la maji, au kesi, au taka. Ardhi inayozunguka bomba inaoenaka kua na matope na udongo.